Ajali mbaya zaidi imetokea barabarani. Basi kubwa limeonekana kuwa limegongwa na kuharibika kwa upande zote. Wananchi wamekuja labda kusaidia watu ama kuja tu kuona ni nini haswa kilitendeka humu.

Muhudumu wa afya ameamua kupeleka uhamazishaji kwenye manyumba ya watu ili kuenda kuwafunza pale mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa. Watu labda wamechoka kuenda kwenye hospitali au ni mbali hivyo basi wahudumu wameamua kuleta huduma karibu nao.

Mkono uliovaa glavu unashikilia chanjo pamoja na sindano. Unaonyesha maandalizi ambayo mhudumu wa afya au daktari hufanya kabla ya kutoa chanjo. Usafi na pia sindano linalotumika lazima liwe mpya.

Mama amepakata mtoto wake huku mhudumu wa afya anajaribu kumhudumia. Anafanyiwa uchunguzi wa kiafya ili kudhibiti au kumpa dawa maalum ya kutuliza yale ambayo yanamuuma.

Wahudumu wa afya wanatoa maelezo ya jinsi ya kutumia maji safi ili kunawa mikono na pia umuhimu wa kufanya hivyo. Walimu wamesimama nje ya darasa kusikia kwa makini na pia ili kuweza kuchukua jukumu hilo la kuona kuwa shughuli hilo linaendelezwa.

Vidonge vya (azythromizin)vikiwa kwenye boxi Yao kilicham kiaci cha dawa ama kiaci cha tembe ambacho NI miligramu miatano inaonyesha boxi ya dawa hizi na ziko ngapi katika kila boxi .

Daktari anamdunga mtoto mchanga kwenye mkono wake ili kumpa dawa . Mama yake amemshikilia kwa uangalifu na kwa nguvu ili kuzuia mtoto huyu kusonga na kupewa dawa . Huenda hii ni uhamasishaji wa jamii kuhusu jambo fulani ambalo limeenea.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Kutokana na majengo yaliyomo huenda ikawa ni shule. Mtoto mmoja na mtu mzima wanatembea ndani ya maji hayo yaliyofurika wakijaribu kusonga mbele. Na nje ya darasa moja kuna kondoo ambaye amesimama na mvulana mwingine mdogo yuko karibu.

Afisa wa afya anafundisha mtoto mdogo jinsi ya kunawa mikono. Anamuekea sabuni ya maji kwenye mikono yake akimfundisha umuhimu wa usafi na jinsi ambapo anaweza nawa mikono yake ili kujikinga ,na magonjwa ya nayoenezwa kupitia mikono .

Mama anamshikilia mtoto wake kwa uangalifu ili mhudumu wa afya aweze kumpa chanjo ambayo anafaa kupitia mdomoni na kuimeza, wahudumu wengine wa afya wanatazama kwa umakini pia na kuna pia yule ambaye anapiga simu, anayepiga picha.

Maafisa wawili wa afya wanaonyesha jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji safi. Wanatoa maelezo haya uku wakiashiria kwa kutumia mikono yao. Nyuma yao amesimama afisa wa polisi anayeonekana kuwa kazi yake ni ya ulinzi wakati zoezi hili linaendelea.

Baada ya jengo au huduma yeyote kujengwa kuna kuwanga na sherehe ya uzinduzi wa jengo au huduma hiyo . Hapa wananchi wamejengewa mahali ambapo wanaweza kuchota maji hivyo basi maafisa wawili wanaonekana kuzindua mahali hapo.

Muhuguzi anashkilia mfano wa mtoto mchanga. Mfano wa mtoto mchanga, uenda ni ameundwa kutokana na plastiki ilikufundhisha watu jinzi ya kubeba watoto, au jinsi ya kutoa hatua za huduma kwa watoto wadogo wachanga.

Daktari au mfamasia anapanga dawa na kuziweka kwenye boksi zao ili kusafirishwa au kupeleka kwenye hospitali ambazo zinahitajika. Amevaa barakoa na mavazi ya kujikinga kuhakikisha kuwa dawa zimeandaliwa kwa usahihi na kwa usalama.

Kuna aina tatu za dawa ya kuongeza calcium kwenye mwili ambayo imeonyeshwa .Imewekwa kwa namna inayovutia, huenda ni matangazo ya bidhaa yakionyesha aina na faida zake kwa afya na mifupa na mwili kwa jumla au tu ni kusaidia wateja kujua ni gani wanahitaji kununua.

Mama amebeba mtoto wake ili daktari aweze kumpa chanjo ambayo ni ya matone kwa njia ya mdomo. Mtoto huyu amefinywa kwenye mdomo wake ili kuweza kuunda mahali ambapo dawa inaweza pitia.

Walimu wawili wamesimama nje ya choo wakizungumza, wanaonekana kuwa katika mazungumzo ya muhimu na yaliyo shika kweli, wanashughulikia jambo la dharura au mpango wa shule, au wanazungumzia vitu ambazo hawataki watu wengine waskie.

Mhudumu wa afya haswa daktari wa meno anamhudumia mgonjwa wake ili kumsaidia kutibu meno yake ama kutathmini haswa ni nini kinachosumbua mgonjwa huyu . Nyuma yake pia ni wagonjwa wengine waliolazwa .

Nesi anajaribu kumweka vizuri mgonjwa aliye katika hali ya maututi kitandani hospitalini. Wamezingirwa na mashine aina za mbalimbali zikiwa nyuma yao na pia zingine mgonjwa amevalishwa zinazotumika katika uangalizi.

Panzi wameshambulia kweli kweli mmea wa mahindi uliopandwa shambani. Wanaharibu majani yake na pia mazao kwa sababu panzi hula na kumaliza sana majani na pia mazao shambani. Mkulima huenda ata akakosa kuvuna kitu.

Afisa wa afya anazungumza na mama mmoja aliyeketi mbele yake akimueleza kuhusu jambo linaloonekana kuhusu dawa kwenye ukuta, kuna chati zinazofanana na ratiba au orodha ya majukumu au maelezo tu kuhusu dawa zilizomo huku.

Tembe zinazomezwa ili kuzuia magonjwa zimewekwa katika chupa ya kuzihifadhi na zimefungwa vizuri. Pia maelezo yametolewa ambayo yanaonyesha faida zake. Ikiwa na pamoja kuwa haina madhara yoyote tumboni na kuwa inaongeza nishati tumboni.

Daktari anamdunga sindano mwanamke wa umri wa makamo anayeonekana kuwa anang'ang'ana kweli kustahimili maumivu hayo yanayotokana na kupewa dawa kwa kupitia sindano. Mwanaume huyo amevalia barakoa.

Daktari anamshika mkono msichana mdogo, akitafuta mshipa kwa uangalifu au pia anaeza kua anafanyia mkono wake zoezi labda ulikua umevunjika. Wako katika chumba cha ushauri wa matibabu.

Mahali hapa pameandikwa Boya water project na panaonekana kuwa kuna kisima cha maji kilichochimbwa, wamejenga sehemu maalum ya kutoa maji amabapo watu huja kuchota kwa urahisi. Unaonekana kuwa mradi huu ni wa jamii ukitoa hudumu ya maji safi kwa wakazi wanoishi katika eneo hili.

Kuna chupa mbili ambazo zinaonekana kuwa ni dawa ya aina fulani na bango inayoelezea kuhusu dawa hizi, limeandikwa kufafanua aina ya chanjo inayotolewa dhidi ya magonjwa ambayo upata watoto .

Ni bango la matangazo ambako daktari mmoja anatangaza huduma zake kama za dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi ya hawa na ameeka nambari yake ya simu. Mwanaume mmoja amesimama kando ya barabara akisoma kwa makini yaliyoandikwa kwenye bango hilo.

Mtetemeko wa ardhi umeathiri barabara kuu .Na pia imebadilisha mkondo wa maji. Maji ambayo labda ilikua inapita chini, inapita juu ya barabara watu hao wanaosimama hapa wanahadharisha maisha yao kwa kuwa chochote kinaweza kufanyika.

Hili ni chupa ya dawa ambayo inaeleza aina ya dawa iliyo ndani , inaeleza kuwa tembe hizi zinatumika kusaidia katika matibabu au kinga dhidi ya maabukizi ya njia ya mkojo.

Mtoto huyu amesimama kwa mabaki ya baada ya tetemeko la ardhi, jengo refu moja limeporomoka nusu huku jingine bado limesimama kwa shida, mandhari haya inaonyesha adhari kubwa za mtetemeko wa ardhi.

Daktari ameweka kifaa kinachoonekana kama laser ndani ya mdomo wa mgonjwa ili kuangalia vizuri. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha matibabu huku daktari akiwa makini kuangalia ndani ya mdomo. Mwanga wa laser husaidia haswa kuona sehemu za ndani ambazo hazionekani kwa urahisi.

Muhudumu wa afya ambaye ni mwanamke anamuonyesha mwanaume jinsi ya kufanyia mwili yake tizi, wamepiga magoti kwenye mkeka iliyo na rangi nyingi mno.

Mhudumu wa afya amevaa kofia nyeupe. Anapima kiwango cha dawa kwenye sindano. Mwanamke ambaye ameshikilia mtoto anayelia anangoja kuhudumiwa kwenye laini.

Wahudumu wa afya wanaonyeshwa jinsi ya kunawa mikono. Wameshika sabuni huku ameashiria mikono yake hewani kuonyesha jinsi ambavyo unaweza safisha vidole nyuma na pia mbele. Askari ako pembeni anaonekana kuwa yeye anasimamia shughuli hii.

Mtoto anapewa chanjo, amepakatwa na mwanamke aliye bele yake, ueda akiwa ni mama yake, dada yake au tu mwanamke yeyote anayesaidia mhudumu wa afya ili kumshikilia apewe chanjo. Mhudumu huyu wa afya amevalia miwani na anaonekana kuwa mwanamke mwenye utulivu.

Wahudumu wa afya wanahudumia watu ambao wako kwenye foleni, wahudumu hawa wawili mwingine amefalia nguo nyeupe na mwingine samawati, kila mtu ana barakoa inaashiria kuwa wanajilinda kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kupitia hewa.

Hii ni kituo cha afya. Mama amembeba mtoto wake huku mhudumu wa afya akiwahudumia. Mazingira haya ni ya yanaonekana ya huduma bora ambao mama na mtoto wanaonekana wamepewa kibao mbele.